Mama akiwa na binti yake wote wakiwa wameshika miswaki, yenye dawa huku wamevaa nguo nyeupe wakitabasamu na kuonesha furaha katika zoezi la kusafisha kinywa.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa wa kike ambaye ameachama mdomo wake, ili kuruhusu daktari huyo kuweka vifaa ndani ya kinywa chake.

Mwanamke akiwa kwa daktari wa meno, ameenda kuweka meno bandia na anachukua kipimo cha meno sahihi kwa ajili ya mwonekano wake.

Daktari wa meno pamoja na msaidizi wake, wakiwa wamevaa barakoa usoni wakitoa huduma kwa mgonjwa katika kinywa chake.

Mkulima mwanamke akiwa anaendelea na zoezi la kumwaga mbolea shambani, ili kurutubisha mimea yake iweze kupata madini mbalimbali.

Maafa yaliyotokea baada ya mafuriko kupita katika nyumba mbalimbali na maji kutokomea, watu wakitoa vitu sasa na kujaribu kuokoa kilichobaki.

Watu wenye asili mbalimbali, wakiweka mkono wao kwenye ardhi iliyopandwa shina la mti, kuashiria umuhimu wa kupanda miti pamoja na kutunza mazingira.

Tukio baya la mafuriko ambapo watu wakijaribu kuokoa mali ambazo zimesalia, huku mwanamke mmoja akiwa amezama kwenye maji nusu mwili, nusu ikiwa inajaribu kuendelea na shughuli za uokoaji.

Kijana akichota maji kutoka kwenye tenki lililokusanya maji ya jamii nzima, akiyabebelea kwenye toroli lake kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya nyumbani pamoja na kilimo.

Wanafunzi mbalimbali wa kike kwa wa kiume, wakiwa wanashiriki zoezi la kupanda miti kila mmoja, wakisimamiwa na walimu wao. Shughuli hii hufanyika kama somo la kilimo au kampeni ya kupanda miti.

Nesi akiwa anarekebisha kitanda wodini katika chumba cha kusaidia wagonjwa walio mahututi, kukiwa na vitanda vyenye rangi nyeupe na pamoja na bluu.

Eneo la hospitali linalotumika kama sehemu ya kusubiri na mapokezi, likiwa na mtoa huduma anawasikiliza baadhi ya wagonjwa ili aweze kuwahudumia.

Korido ndefu katika jengo zuri la ghorofa, lenye sakafu nyekundu na madirisha, makubwa yanayoonyesha mandhari ya nje yakianzia kwenye dari mpaka kwenye sakafu.

Eneo la nje la hospitali linalotumika kuhifadhia mitungi ya gesi, ikiwa na kuta fupi ya tofali iliyounganishwa na nondo.

Mtoa huduma kwenye duka la dawa, akiwa anakagua dawa kwenye makabati kuangalia kama zimekwisha muda wake wa kutumika kwa ajili ya usalama wa mgonjwa.

Chumba kikubwa kinachotumika kwa ajili ya vipimo vikubwa pamoja na upasuaji, kikiwa na madaktari wakiwa wanamtibu mgonjwa aliyelazwa.

Daktari wakike akiwa amesimama amevaa koti jeupe, kichwani ananywele bandia anatabasamu huku akiwa ameunganisha mikono yake.

Chumba kikubwa cha upasuaji, kikiwa na madaktari wabobezi, wakiendelea na shughuli ya upasuaji katika mwili wa mwanadamu ambae amelazwa katika kitanda.

Chumba cha daktari ndani ya hospitali, kikiwa na daktari wa kike aliyevaa koti jeupe, akimpima mgonjwa maeneo ya kifua. Mgonjwa huyo amekaa kwenye kiti kwa kutulivu, akiwa amevaa tisheti nyeusi.

Mtoa huduma wa afya wakike akirekodi taarifa za mgonjwa kwenye faili kwa kuandika kwa peni.

Madaktari bingwa wa upasuaji wakiwa ndani ya chumba, kinachotumika kwa ajili ya shughuli hiyo wakiwa wanamuhudumia mgonjwa chini ya taa yenye mwanga mzuri unaosaidia waweze kufanya kazi hio kwa umakini na mafanikio.

Wahudumu wa afya, mmoja wa kiume akiwa amesimama na mwingine wa kike akiwa ameketi, wamevaa makoti meupe na mask usoni huku wakitumia mashine inayosaidia kusafisha vifaa.

Vijana mbalimbali pamoja na watoto, wakiruka kwa pamoja kwa furaha kuashiria ushindi wa jambo fulani.

Mama aliyetoka kujifungua, akimtazama mwanae kwa furaha mara baada ya kukabidhiwa na mkunga katika kituo cha afya chenye neti na kitanda cha chuma.

Eneo la hospitalini, ambalo hutumika kwa mama pamoja na watoto, kwa ajili ya kuendeleza afya ya watoto, na mama wajawazito.

Mama aliyetoka kujifungua, akimwangalia kwa upendo mtoto mchanga aliyempata, huku akiwa amekaa kwenye kiti cha kujifungulia.

Muuguzi akiwa amembeba mtoto kwa uangalifu mkubwa sana baada ya kujifungua kwa mama yake. Sasa anaenda kumkabidhi mama mwenye mtoto.

mwanamke akiwa anampongeza mzazi, alietoka kujifungua kwa kumletea nguo mbalimbali, kama vile vitenge pamoja na kaniki

Daktari wa kiume akiwa amevaa maski usoni, akimhudumia mtoto mchanga na kumkagua magonjwa mbalimbali, pamoja na mama yake aliyesimama pembeni.

Chumba cha hospitali kinachotumika kama wodi ya watoto, kikiwa na watoto Njiti wamelazwa kwenye mashine maalumu zinazo wasaidia kuwapa joto na kuwapima vipimo mbalimbali ili kuhakikisha wapo sawa.

Eneo la hospitali la afya ya mama na watoto, likiwa na watoa huduma wa afya wa kiume kwa wa kike, wakitoa lishe kwa watoto na mama zao.

Wazazi baba na mama wakiwa wamebeba mtoto wao kichanga, wakimwangalia kwa upendo na mshangao, mara baada ya kujifungua.

Mtoa huduma wa afya, aliyevaa maski pamoja na koti jeupe, akitoa huduma ya chanjo kwa mgonjwa aliyekaa katika kiti pembeni ya deli la chanjo hiyo.

Waziri wa afya akitoa chanjo kwa mtoto aliyepakatwa na mwanamke, katika zoezi la kuhamasisha kinga kwa watoto na afya zao.

Dawa za asili zikiwa zimepakiwa, kwenye chupa za maji, huku zikiwa na nembo nyeupe, ambayo ina maandishi meusi.

Kikombe cha chai kikiwa juu ya sahani na mkeka pembeni ya limao na tangawizi, hutumika kwa ajili tiba ya magonjwa mbalimbali ya mapafu.

Chupa mbalimbali zinazotumika kuhifadhia dawa za asili zikiwa zina vimiminika ndani, pembeni kukiwa na kuni ambacho hutumika kutengeneza dawa hizi.